Sakafu ya nyasi na mimea yenye matawi ya majani iliyo nawiri imepandwa kwenye bomba tatu zilizowekwa juu ya zingine kando yake kuna nyumba.

Chumba cha miti na vioo. Kuna ndoo mbili, moja iko na kifuniko ya njano na ni nyeusi, kifaa ambacho kimeekelewa miti ambayo imemea.

Mwanamke aliye vaa shati nyeupe la juu yake nyekundu ameshikilia rafu ambazo zimeanikwa mimea ya kijani kibichi.

Vitunguu mingi vimemwagwa chini na kikapu inaendelea kuzimwaga. Kando yake kuna miti aina mbali mbali, ambayo iko na matawi ya mabichi.

Mimea mingi imepandwa yenye matawi ya rangi ya kijani kwenye ardhi na ikawekwa kifaa cha kunyunyizia maji cheusi.

Mtu anapanda mimea amevaa kofia kichwani na nguo ya blue , ameshika vitu vya kunyunyizia maji. Kando yake kuna mahindi ambayo yamenawiri.

Miti yenye matawi ya kijani kibichi imepandwa kwa upasaa. Katikati kuna bomba nyeupe kubwa. Chini yake kuna vinyunyuziaji ambavyo vimewekwa.